Mzee mmoja amesimama tisti akiwa amevaa shati lake la kitenge. Mkononi mwa kulia ana mkongoja ishara kwamba ameumia. Mkono wake wa kushoto uko juu ya ukuta. Kando yake kuna mandhari mazuri ya kijani kibichi. Kuna mpapai ambao una papai.

Chupa nyeupe yenye kifuniko jekundu. Ina vidonge sitini vya madini ya iron yanayotumika katika kuondoa uchovu mwilini na kupunguza uchovu kupita kiasi. Vilevile inatumika katika kuunda chembechembe za damu nyekundu.

Chupa, ndefu nyeupe, ambayo ina nembo imeandikwa, Zephania Life Herbal Clinic .Chupa hii ina dawa inayotumika kusafisha mwili, na pia imefunikwa kwa ustadi wa hali ya juu na kuwekwa security seal .